Wimbo wachezwa nyuma.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga. Amesimama chini ya mti mkubwa. Mtoto analia na amevaa koti la rangi ya bluu. Mwanamke amevaa nguo nyeupe na anaangalia mbele.

Mwanamke amebeba mtoto amesimama juu ya mti. Mwanaume amevaa koti nyeusi amesimama chini ya mti. Watu wanne wanakimbia mbele ya gari nyekundu.